Hii ni kliniki ya afya inayotolewa katika mazingira ya kijijini. Watu wameketi kwenye viti, wakihudumiwa na wahudumu wa afya walio na vifaa vya matibabu mezani. Nyuma yao kuna gari jeupe lililowekwa bango linalosomeka, Maureen Village Health Center. Hii ni huduma ya afya ya kijamii inayowaletea wananchi matibabu mahali walipo, hasa katika maeneo ambayo kuna upungufu wa vituo vya afya.

Mwanaume mwenye rangi ya hudhurungi ameweka kipande cha mbao kinywani, anakitumia kusafisha meno yake. Huku kionjamchuzi ikionekana kwa mbaali.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kujikinga na maambukizi ya rangi ya manjano na barakoa. Wanamsukuma mgonjwa aliyelazwa kwenye machela. Mazingira yanaonyesha kuwa wako nje ya jengo huenda ni hospitali au hoteli na kuna sanamu za wanyama kama twiga upande wa kulia. Hali hii inaashiria dharura ya kiafya au tukio la uokaji wa maambukizi hatari.

Hiki ni kifaa cha matitabu kinachoitwa Nebulizer aina ya CompMist. Kifaa hiki hutumika kubadilisha dawa ya kiowevu kuwa mvuke ilikurahisha kuvuta kwa njia ya pua au mdomo. Hutumika hasa kwa wagonjwa wa pumu, magonjwa ya kupumua au watoto wadogo. Kifaa kimeekwa nyaraka za muongozo wa matumizi, barakoa, bomba la hewa, na data ya umeme.

Hii ni mashine ya kisasa ya kuchukua picha za meno. Inatumika katika hospitali au kliniki za meno. Inajulikana kama mashine ya x-ray ya panora make . Inazunguka kichwa cha mgonjwa ili kupata picha kamili ya taya na meno kwa ajili ya uchunguzi ya kitaalamu.

Mama amebeba mwanawe mchanga. Amevaa gauni nyeupe. Tunaona mkono wa mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe. Mhudumu huyu anamwaga tone la chanjo kinywani mwa mtoto. Mbali kidogo kuna bango la rangi ya buluu.

Huu ni mkono wa mtoto mdogo, una alama ndogo ya mduara mweupe na tone dogo la damu juu yake. Hii anaonekana kama alama ya kipimo cha ngozi na mara nyingi hutumika kuchunguza maambukizi ya kifua kikuu. Alama hii mara nyingi huonekana baada ya sindano ndogo ya chini ya ngozi na hua inafuatiliwa baada ya saa 72.